Kutibu ng'ombe ni jukumu moja ya mkulima ambaye anataka mazao mema, ama anataka ng'ombe enye afya nzuri, mradi apate pesa wakati wa kumpeleka sokoni.

Kwenye picha hili kuna daktari na mgonjwa mmoja ambaye anahudumiwa ni kama tatizo iko kwa maskio, sasa analeta karibu ili muuguzi aone vizuri na aone hilo kifaa.

Kwenye picha hili naona wazazi wawili ambao wanakaa wametembelea hospitali na mtoto wao moja mtoto anakaa ako na ugonjwa sasa anafaa akue anatibiwa na ni kama bado wanamwangalia wakingoja mhudumu awahudumia